Boksi pamoja na dawa ya kutibu ng’ombe pamoja na wanyama wengine, ikiwa inaonyesha ni dawa kwa ajili ya matibabu ya mifugo iliyoandikwa kwa maneno ya kiingereza ikionekana kuwatibu ng’ombe na wanyama wengine.

Kifungashio cha kilo moja, chenye picha ya kuku na vifaranga, ikionekana hii ni dawa kwa ajili ya matibabu ya kuku, pale wanapopata matatizo kwa ajili ya ufugaji bora.

Shelfu iliyosheheni madawa mbalimbali, yakionekana madawa hayo yanatumika kwa ajili ya kilimo pamoja na mifugo. Madawa hayo yamepambwa kwa matangazo mbalimbali, pamoja na maelekezo.

Watu waliovalia mavazi nadhifu ya kitaalamu wakiwa wamevaa vifaa vya kujikinga, wakiwa na mashine zitumikazo kutengenezea dawa za kutibu mifugo na bidhaa za mifugo.

Dawa inayotibu ndege aina mbalimbali ikiwa kwenye kifungashio kizuri, hii ikionesha ni kifungashio kwa ajili ya matibabu na kina maelekezo ya matumizi ya dawa hiyo.

Mkulima mmoja akishika udongo uliochanganywa ikionekana ni udongo wenye rutuba na virutubisho mbalimbali, utakaotumika kwa ajili ya kilimo cha kisasa kwa ajili ya kupata mbegu bora.

Mifuko ya kilo kumi, ishirini na tano, na hamsini; ikiwa imepambwa vizuri kwa maneno mbalimbali na maelekezo ya namna ya kutumia. Hii ikiashiria ni mbolea inayotumika kwa ajili ya ukuzaji wa mazao.

Shamba kubwa la miti aina ya mpapai, ikiwa na mapapai mengi yaliyosheheni, iliyopandwa vizuri kwa mpangilio maalumu, hii ikionyesha ni kilimo cha kisasa cha mapapai kwa ajili ya chakula au biashara.

Mgomba ulioko nyumbani pembeni ya nyumba, ukionekana kuwa pembeni ya banda la makuti. Pia kuna bomba chini limepita, ni mgomba unaoonekana kustawi.

Mavuno aina ya mahindi yaliyo kauka yakiwa yamepangwa vizuri kwenye vichanja kwa namna ya asili, hii ikiashiria mahindi hayo yamewekwa ili yakauke kwa ajili ya kuhifadhiwa.

Wakulima mbalimbali wakiwa wamekusanya mazao yao, wakichambua na kupakia mazao hayo kwenye magunia hiyo ni kwaajili ya uhifadhi pamoja na usafirishaji ili mazao hayo kutumika kwaajili ya biashara.

Wakulima waliovuna zao aina ya limao, wakipanga kwenye matenga mengi yaliyopo mbele yao; wakiwa wanafurahia uvunaji huo kwa ajili ya mavuno hayo kutumika kwa ajili ya biashara.

Mmea aina ya mgomba ukiwa katika mandhari nzuri ukiendelea kukuwa ili kuweza kuzalisha ndizi, hii inaonyesha ni eneo linalolima kwa ajili ya matumizi ya chakula au biashara.

Wakulima wa ndizi wakiwa na mikungu mingi ya ndizi waliyovuna shambani hapo, ikionyesha ni kilimo cha ndizi kwa ajili ya biashara, iko tayari kwa ajili ya kusafirisha ndizi hizo.

Matenga mengi yakiwa na zao aina ya hoho na kinamama wakiyaandaa matenga hayo baada ya mavuno, hii ikionyesha ni mavuno baada ya kilimo kwa ajili ya matumizi ya biashara pamoja na majumbani.

Matunda mazuri yaliyoiva vizuri yakiwa kwenye mti wake kabla hayajavunwa, hii ikionyesha ni kilimo cha biashara kinachofanyika katika maeneo haya ikizingatia kanuni za kilimo cha kisasa.

Mimea mizuri iliyopangwa kwenye mistari iliyonyooka, ikiwa imezingatia kanuni za kilimo, huku kukiwa na mabomba yanayoonyesha kuwa inafanyika kilimo cha umwagiliaji katika shamba hili.

Mashine nzuri na ya kisasa inayotumika kwa ajili ya kilimo ikiotesha mimea mbalimbali, na mimea hiyo inaonyea kwa kutumia teknolojia hii ya kisasa kwa ajili ya ukuaji na kilimo.

Mashine nzuri na ya kisasa inayotumika kwa ajili ya kilimo cha kisasa ikionyesha mazao mbalimbali yaliyopandwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa, hii ikiashiria ni kilimo kinachotumia mashine.

Mashine nzuri na ya kisasa inayotumika kwa ajili ya kilimo cha kisasa kinachotumia teknolojia ikiwa katika eneo la uoteshaji wa mimea iliyonawiri kwa kijani kibichi, ikiwa tayari kutumia mashine hizo kwa ajili ya kilimo bora na cha kisasa.

Mtambo mzuri na wa kisasa unaotumika kwenye shamba kwa ajili ya kuongeza ufanisi wa kilimo. Hii ikionyesha ni kilimo kinachozingatia kanuni za kisasa za kilimo kwa kutumia mashine.

Trekta kubwa ya rangi nyekundu, ikiwa shambani ikifanya maandalizi ya shamba, hii ikiashiria ni kilimo cha kisasa kinachotumia mashine, ili kurahisisha zoezi la kilimo.

Mashine kubwa inayotumika kwa ajili ya kilimo ikiwa shambani kwa ajili ya kutekeleza majukumu hayo. Hii ikionyesha ni kilimo cha kuzingatia kanuni za kilimo.

Eneo la mabwawa makubwa, yanayotumika kwa ajili ya ufugaji wa samaki, yakiwa na maji mengi, yakiwa tayari kwa ajili ya ufugaji wa samaki. Huku yamezingirwa na uoto wa asili, wenye miti mingi ya kijani inayo vutia.

Eneo kubwa la bwawa lenye vyumba mbalimbali, linaloonekana kutumika kufugia samaki. Hii inaashiria ni ufugaji wa samaki kwa ajili ya kitoweo na biashara.

Eneo lenye mandhari nzuri likiwa lina maji yanayotiririka kwenye bwawa, bwawa likiwa linaashiria ni bwawa linalofugwa samaki pia kukiwa na viumbe vingine pembeni ya bwawa hilo.

Samaki wazuri na wanaopendeza wanaotumika kwa ajili ya urembo, wakionekana wakifurahia mandhari waliyonayo kwenye maji hii ikiashiria samaki hao wanapata matunzo mazuri.

Mtu mmoja akiwa katika eneo la shamba lake la miti, akitazama miti inavyoendelea na inavyositawi katika miche hiyo na hii, ikionesha ni eneo la msitu wanako panda miti.

Eneo lenye madhaari mazuri ya maji yanayo tiririka, likiwa limezungukwa na vichaka na maeneo yenye nyasi za kijani, hii inaonyesha ni eneo la msitu mnene.

Watu wanne wakiwa shambani wakifanya ukaguzi wa mimea na mazao, huku mmoja akiwa anaandika taarifa mbalimbali; hii ikionyesha ni ukaguzi wa kitaalamu unaozingatia kilimo cha kisasa.

Watu wakike na kiume waliosimama eneo la bustani wakitazama miche inayoendelea kumea na kuelimisha elimu kuhusu namna bora ya kuilinda, na huku wawili wakiwa wanashikilia miche hiyo na kujifunza.

Mti ulioandikwa kwa maneno yenye rangi, uliopo katikati ya msitu mnene wenye vichaka; ikionyesha ni eneo la msitu, litumikalo kwa ajili ya uhifadhi pamoja na mapori.

Eneo zuri la shamba lililopandwa miche mbalimbali ikionyesha miche hiyo ikiwa imestawi vizuri, na mtu aliyevalia tisheti ya kijani akishika mche mmoja na kuonyesha namna ulivyostawi vizuri.

Mimea mbalimbali ikiwa katika mfumo wa haidroponi, ikiwa katika mitambo hii inayotumika kwa ajili ya kilimo cha kisasa, hii ikionyesha ni matumizi ya teknolojia katika kilimo.

Teknolojia ya kilimo kwa kutumia haidroponi ikionyesha namna mimea ilivyostawi na kunawiri vizuri, hii ikionyesha maendeleo ya teknolojia ya matumizi ya kilimo.

Mmea ulioota vizuri katika mfumo wa haidroponi ukiwa umestawi vizuri na umenawiri vizuri ukionyesha mitambo hii inatumika kwa ajili ya kilimo cha kisasa kwa haidroponi.

Mimea iliyopangiliwa vizuri kwenye mfumo wa kilimo wa haidroponi, ikiwa imepangwa vizuri kuonyesha mfumo huu ni wa kisasa, na hii ni kanuni za kilimo zinazotumika kwa kilimo cha kisasa.

Mtu mmoja akikagua mazao yaliyopandwa kwenye mfumo na kwenye mashine ya haidroponi, akikagua mitambo hiyo na mimea hiyo iliyostawi vizuri akionyesha kuridhishwa na hatua hiyo.

Mimea iliyo kwenye mfumo wa kilimo wa haidroponi, ikiwa na mtambo unaotumika kwa ajili ya kilimo hicho cha haidroponi, ikiwa imestawi vizuri na aina ya rangi ya kijani kibichi.

Eneo kubwa lililozalishwa mimea kwa mitambo ya kisasa likionekana ni eneo linalozalisha mimea kwa ajili ya matumizi ya viwandani, mimea hiyo imestawi vizuri na kijani kibichi na iko tayari kuendelea kukua ili kutumika.

Shamba kubwa lililopangiliwa vizuri kwa utaratibu wa kitaalamu likiwa na kabechi zilizonawiri vizuri, hii ikionyesha ni kilimo cha kabechi kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na biashara kinachozingatia kanuni za kilimo za kisasa.

Eneo lililopambwa vizuri kwa mazao aina ya nyanya lililopangiliwa vizuri kwa mpangilio maalumu na wakisasa. Hii ikionyesha ni kilimo cha kisasa cha nyanya kwa ajili ya uzalishaji wa viwandani.

Mtambo mkubwa aina ya trekta; unaotumika katika kilimo cha kisasa kwa ajili ya viwanda pamoja na biashara, ikiwa shambani katika shamba lililopangiliwa vizuri na lililolimwa kisasa.

Ng'ombe wengi wenye rangi nyeusi na nyeupe, wakiwa wamejipanga kwenye sehemu yao kwenye mabanda yao ya kisasa. Hii ikionyesha ng'ombe hawa wanakamuliwa maziwa kwa ajili ya biashara.

Watu wengi waliovalia mavazi nadhifu kama sare, wakionekana kuwa kiwandani wakichakata maua mbalimbali, hii ikionyesha ni eneo la kiwanda, kinachotumika kuchakata mazao hayo.

Watu mbalimbali wakikusanya na kupangilia zao aina ya nyanya katika hali ya usafi na unazifu wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kufanya kazi hiyo hii ikionesha ni kilimo eneo la viwanda.

Eneo la shamba zuri lililopangwa vizuri kwa kuzingatia kanuni likiwa na mfumo wa umwagiliaji. Hii inaonesha kwamba kanuni za kilimo za kisasa zinazingatiwa.

Maandalizi ya eneo zuri kama kitalu litakalotumika kwa ajili ya upandaji wa mbegu kwa kuzingatia kanuni za kilimo cha kisasa, na kitakazozingatia kanuni za kilimo cha umwagiliaji.

Eneo la shamba lililolimwa vizuri na kuzingatia kanuni zote za kilimo likionyesha shamba hilo linatumia mfumo wa umwagiliaji, hii inaashiria ni kilimo cha umwagiliaji.

Bomba refu lililopangwa vizuri, katika mashamba haya yenye mimea; yanayoonekana kuzingatia kilimo cha umwagiliaji. Na hii ikionyesha ni utekelezaji wa kilimo cha umwagiliaji katika eneo hili.

Eneo kubwa lenye uwanda mpana, lenye mfereji katikati yake ikiwa na misitu na uoto wa asili wenye kijani, ikionekana kuwa ni eneo lenye mandhari nzuri kwa ajili ya wanyama.

Mnyama mzuri aina ya twiga akiwa amesimama katika eneo la mbuga lenye uoto wa asili wa rangi ya kijani, huku nyuma yake kukiwa na majengo marefu na mazuri ikiashiria ni eneo lenye mandhari nzuri.

Uwanda mkubwa wa wazi na mzuri kukiwa na mti mmoja uliosimama katikati. Mti huo unaonekana kuwa eneo kama eneo la mbuga na maeneo ya mbali kukiwa na wanyama mbalimbali.

Eneo kubwa lenye mandhari mazuri lililosheheni miti ya kijani pamoja na vichaka, likionekana kuwa ni eneo la uwanda wa wazi ambalo ni kama pori la uhifadhi linaloweza kuonekana kama msitu.

Eneo lenye mandhari nzuri na ya kuvutia wanaonekana wanyama aina ya pundamilia pamoja na twiga wakila majani na chakula chao katika eneo lenye uoto wa asili ya kijani miti mingi na mandhari mazuri.

Eneo kubwa la msitu, likionekana kushamiri miti mingi na vichaka vingi, likionekana ni eneo lenye miinuko na mabonde. Hii ikionyesha ni eneo la pori na ni mandhari iliyotulia.

Pori kubwa lililosheheni miti na mimea ya aina mbalimbali, likiwa na nyasi na vichaka vilivyosheheni rangi ya kijani. Ikionyesha ni sehemu ya mandhari ya porini inayoweza kutumika kwa ajili ya uwindaji.

Kuku wazuri wakiwa kwenye banda lao la kisasa walipotengenezewa sehemu ya kula pamoja na kunywa. Wakionyesha ni ufugaji wa kuku kwa ajili ya kula pamoja na biashara.

Mabanda ya kisasa ya kuku yakiwa na maeneo maalumu ya kulia chakula, hii ikionyesha ni ufugaji wa kuku wa kisasa unaozingatia kanuni na taratibu.

Zao aina ya maharage ya aina tofauti tofauti yakiwa yamepangwa vizuri kwenye mifuko mbalimbali kwaajili ya kuhifadhiwa au kusafirishwa. Hii ikionyesha ni kilimo kwaajili ya chakula na biashara.

Kifungashio kizuri kilichobeba picha ya mimea kikiwa kimenakshiwa vizuri kwa rangi ya kijani na ya manyano, kikiwa kumepambwa vizuri kinaonyesha kinabeba mbegu kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio kizuri, kilicho andikwa maneno ya kiingereza, kikiwa na picha ya zao la kabichi. Kikionyesha ni kifungashio kinachotumika, kwa ajili ya kutunza mbegu kwa ajili ya kilimo cha kisasa.

Eneo kubwa linalotumika kwa ajili ya kilimo cha kisasa ikiwa imeoteshwa miche mbalimbali kwa wingi, iliyo katika mpangilio maalumu katika eneo maaalumu la ukuzaji wa mbegu hizo.

Shamba zuri lililosheheni mimea aina ya mahindi, yakiwa yamepandwa kwa mstari mzuri kwa staili ya kontua, ikiwa ni dalili ya kilimo bora na kilimo cha kisasa.

Mtu mmoja akiwa ameshika kichwa cha mnyama aina ya twiga hii ikionyesha ni wanyama wanaotumika kwa ajili ya maonyesho wakiwa kwenye mandhari nzuri na inayovutia.

Ndege mzuri mwenye rangi mbalimbali nzuri, akiwa amesimama kwenye tawi la mti mkavu; akionekana kufurahia mandhari hayo. Hiyo inaonyesha ni eneo la pori na ndege huyo yuko porini.

Tembo mkubwa akiwa anakula majani na kutembea eneo la karibu na msitu, huku watu kadhaa wakiwa nyuma yake wakimshangaa, wanaonekana kuwa ni watalii waliokuja kutazama wanyama.

Twiga ambaye anafugwa katika eneo la banda akiwa anakula chakula chake kutokea mbali, akinawiri kwa madoadoa yake mazuri; hii ikionyesha ni mnyama ambaye anafugwa.

Ndege mkubwa mwenye rangi nyeupe na nyeusi, akiwa anammtazama nyoka aliyeko chini yake amemkanyaga, akiwa tayari kumshambulia. Hili inaonyesha ni eneo la pori wanapopatikana wanyama, ndege na viumbe mbalimbali.